Watu wazima wanahamasishwa kujifunza na kuendeleza maarifa mbalimbali ili kuboresha maisha yao, elimu hii huchangia kuongeza uelewa wa mambo muhimu ya kijamii, kiuchumi na afya, hivyo kuwasaidia kuwa na maisha bora na kuweza kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii.

Watu wazima wa jinsia tofauti wamesimama kwa utulivu katika nchi la wazi baada ya kushiriki hafla ya mafunzo maalumu, waliokuwa wanasikiliza kwa makini ili kupata ujumbe unaolenga kuwawezesha kielimu na kiujuzi.

Mkufunzi amesimama mbele ya watu wazima, walioketi kwa makini katika eneo lenye viti na meza, wakifuatilia mafunzo kwa umakini, nakujifunza maarifa mapya, na kuimarisha ujuzi wao, kwa lengo la maendeleo binafsi na jamii.

Watu wazima wamevaa barakoa na wamekaa darasani wakisikiliza kwa makini, hili huchangia kuwapa maarifa ya msingi, kuongeza uelewa wa kijamii na kiuchumi na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo.

Mwanamke ameshika kikapu akiwa ndani ya duka la vitabu pembeni kuna rafu zenye vitabu vya mada mbalimbali vilivyopangwa kwa utaratibu, mazingira yakiwa ni safi na tulivyo kwa wapenzi wa kusoma.

Bendera zilizowekwa katika eneo la shule inayotumika kuwalea pamoja na kuwatunza watoto yakionyesha maendeleo yao ya awali

Ubao umeandikwa kwa muonekano wa kuvutia unaoonesha siku saba za juma, ikiwa ni sehemu ya kujifunzia maarifa ya awali kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, kafika mazingira ya darasa.

Majengo ya shule yenye ghorofa yamejengwa kwa muundo imara na yakisas yakitoa nafasi ya kutosha kwa elimu ya msingi ikitoa mazingira salama kwa wanafunzi wa msingi

Kiongozi akiwa amevaa mavazi rasimi; Anampatia mwalimu wakike kitabu kipya cha kiada mbele ya watu wachache. Ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuboresha elimu ya sekondari kwa vitendo, inayofanywa na serikali kwaajili ya kukuza maarifa katika jamii.

Sare zimeanikwa nje ya vyumba vya mabweni, zikipeperushwa na upepo kati ya majengo ya shule yaliyojengwa kwa mpangilio wa kisasa, mazingira haya yanaonyesha maisha ya kila siku ya wanafunzi, ambapo malezi ya kitaaluma, hukutana na shughuli za kawaida, yakichangia katika ukuaji wa nidhamu na uelewaji katika jamii.

Kitabu cha somo la kemia kimewekwa kwenye meza ya darasa kinatoa maarifa muhimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya kuelewa misingi ya sayansi na majaribio ya kiufundi katika somo hili linalowasaidia katika sekta mbalimbali kwenye ukuaji wao.

Jengo kubwa la shule linaonesha uwepo wa miundombinu ya elimu ya sekondari. Ambapo wanafunzi hupata maarifa ya kati, huwaandaa kwa elimu ya juu au fani mbalimbali za maisha. Hii huchangia kukuza uwezo wa kitaaluma kwa vijana.

Maabara za shule zilizopangwa vyema zikiwa na vifaa vya kisasa vya majaribio, vikisaidia wanafunzi wa shule za sekondari kuelewa kwa vitendo masomo ya sayansi na kuimarisha ujuzi wa kitaalamu kwa namna bora.

Mwalimu wa kike akiwa amekaa ofisini anasahihisha madaftari ya wanafunzi kwa makini, akitoa mwanga wa elimu kwa njia ya ufundishaji bora, na kuwahamasisha wanafunzi katika shule ya sekondari husika.

Chumba cha darasa kilichopangiliwa kwa mpangilio mzuri, meza zikiwa na kompyuta mpakato kila moja na viti vilivyowekwa kwa utaratibu unaoendana na mazingira ya kujifunzia ya wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Chumba cha bweni chenye mpangilio wa samani na vifaa vya wanafunzi. Kinatoa mazingira ya makazi, na usomaji kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, likihakikisha usalama na utulivu kwa matumizi ya kila siku katika elimu hiyo.

Mkufunzi amesiamama karibu na mwanafunzi, huku wengine wameketi wakifatilia kwa makini. Kompyuta zimewekwa mezani, kama nyenzo kuu ya kujifunzia, zikiakisi mazingira ya kisasa ya chuo kikuu, ambapo ushirilkiano kati ya walimu na wanafunzi huimarisha maarifa na ujuzi, kitaalamu.

Wanachuo waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wamerusha kofia zao juu kwa sherehe za kuhitimu. Wakifurahia mafanikio yao baada ya kupata elimu ya juu katika vyuo vikuu. Tukio linaloashiria mwanzo mpya wa maisha yao ya kitaaluma.

Mwanamke akiwa ofisini anayeweza kuonekana akiwa na tabasamu la furaha, akitimiza majukumu yake ya kazi kwa ufanisi ndani ya mazingira ya chuo kikuu ikionyesha hali ya utulivu na tija kazini.

Wanafunzi wakiwa wamekaa darasani kwa mpangilio mzuri. Wakimwangalia mkufunzi aliyeko mbele; akiwaongoza mafunzo kwa ufasaha. Hali inayofanya elimu kua na tija katika vyuo vikuu na katika vyuo vya teknolojia kwa ustadi mkuu.

Wanfunzi wa chuo kikuu waliokaa darasani wakisikiliza kwa makini huku mwalimu au mkufunzi akiwa mbele yao anawapa mafunzo na kuelezea mambo muhimu kwa ustadi mkubwa. Mazingira ni tulivu na yanawezesha kujifunza kwa ufanisi mkubwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi ndani ya darasa kubwa lenye viti vingi. Wanajisomea kwa makini, huku vitabu na vifaa vya kielektroniki vikiwa mezani, wakijitayarisha kwa mitihani au majadiliano ya kitaaluma.

Wanafunzi wawili wakiume wamekaa darasani wakiwa wanatumia kompyuta kwa makini ,wakijifunza na kushiriki mafunzo kwa umakini mkubwa huku wakitumia tekinolijia mpya kuwasaidia katika masomo yao ya ngazi za juu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi anajishughulisha kwa makini, kutumia nyenzo mbalimbali za kazi katika mafunzo ya vitendo, akionyesha ustadi na maarifa yanayolenga kuongeza ufanisi katika taaluma za ufundi na teknolojia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi pamoja na mkufunzi wao wanajishughulisha kutengeneza gari katika sehemu ya chuo ndani ya karakana, wanafanya kazi kwa umakini mkubwa wakitumia zana na vifaa maalumu vya uhandisi, wakijifunza na kufundishana mbinu za kutengeneza na kurekebisha magari kwa ustadi na ujuzi wa kitalaamu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa amevaa mavazi maalumu ya kazi, anafanya mazoezi kwa kutumia mashine ya kitaalamu. Hali hii inaonyesha namnanelimu ya vitendo inayo muwezesha kupata ujuzi wa moja kwa moja kwaajili ya ajira au kujiajiri katika fani za kiufundi.

Wanafunzi wa chuo cha fundi waliovaa makoti ya rangi ya bluu, wakiwa ndani ya chumba cha darasa lenye meza na nyenzo za kujifunzia wapo makini kufanya kazi izo ikiwa ni sehemu ya elimu kwa vitendo.

Wanafuzi wa chuo cha ufundi wameketi wakifuatilia somo la vitendo, mmoja akiwa amevaa gauni jekundu lenye maua huku wengine wakiwa wamevaa makoti ya bluu iliyokolea, komputa zikiwa zimepagwa mezani kama nyenzo za kujifunzia, zikiashiria mchanganyiko wateknolojia na mafunzo ya kitaalamu yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na uzalishaji.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamekaa kwa makini darasani, wakiwa wanasoma kwa bidii wanajifunza masomo ya vitendo na nadharia wakitumia vifaa maalum vya mafunzo ili kupata ujuzi unao hitajika kwenye taaluma zao.